Eneo la biashara linalojumuisha maduka mawili yaliyopo kwenye jengo moja. Moja ikiwa na alama ya M-Pesa , na jingine ni duka jumla ama rejareja, nje ya duka kuna kreti za soda na mitungi ya gesi na kuna mteja anayeonekana akinunua.

Kuna gurudumu la gari lenye rimu ya kisasa yenye nembo ya Audi katikati. Gari lipo kwenye eneo la maegesho lenye nyasi pembeni na mawe ya barabarani. Miale ya jua imeangaza sehemu ya gurudumu na gurudumu linaonekana limeoshwa vizuri na liko katika hali nzuri. Pia rangi nyeusi ya gari inaonekana kwa upande wa kulia.

Familia iliyokaa pamoja kwenye sofa huku wakishikilia boksi juu ya vichwa vyao, kama ishara ya ulinzi. Pembeni kuna picha ndogo ya karatasi, iliyoandikwa Insurance Policy , ikieleza umuhimu wa kuwa na bima ya afya.

Kuna duka la M-pesa, ambalo ni la huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kwa simu nchini Kenya. Duka lina milango yenye maandiko ya M-pesa, na lina bidhaa mbalimbali kwenye rafu. Ukuta umechorwa rangi ya buluu na nyeupe, na kuna namba ya simu kwa mawasiliano. Ni sehemu muhimu kwa wateja wanaotaka huduma za kifedha, na ununuzi wa bidhaa.

Duka dogo la biashara ambalo lina mlango wa kijani uliopakwa maandishi ya M-Pesa. Pembeni kuna mitungi na madumu makubwa ya maji na vitu vingine vya matumizi ya dukani. Chini kidogo kuna sehemu ya pikipiki ambayo imetumika kusafirisha mizigo. Panaonekana ni sehemu ya mtaa au soko dogo la mjini.

Gari la rangi ya kijivu lina trela nyuma yake na juu ya trela hiyo kuna gari la rangi ya buluu. Inaonekana kama gari la kubeba magari mengine labda likisafirisha gari hilo la buluu kwa sababu limeharibika. Mandhari ni ya kijani kibichi, inaonekana kama shamba ama eneo la wazi na mvua imeacha barabara kuwa mtaa na mvua.